Sehemu ya kwenda kutoa pesa kwa kutumia mashine ambayo hutoa pesa pale ambapo utaweka kadi yako iliyoandikwa “ATM ".

Magari ya kisasa ya kampuni ya Toyota yenye rangi nyeupe yakipangiliwa kwa unadhifu na usafi kuvutia wateja wanaokuja kuyatembelea.

Gari jeupe linaloonekana kwa upande mmoja likiwa na matairi mawili, na ndani kuonyesha viti na usukani wa kuendesha gari hilo, likiwa kati ya bandari kubwa ya kushusha magari.

Magari mazuri yaliyokuwa yamepangwa, kutoka kwenye uzalishaji na usafirishaji kufika katika bandari, yakiwa na nembo ya kampuni ya toyota, huku yakiwa hayana namba kwani ni mapya.

Kampuni ya magari aina ya K.I.A ikiwa na uoneshaji wa magari makubwa yanayoomekana ya rangi nyeupe, kuonesha bidhaa mpya.

Wanunuaji wanne wakiwa katika duka tayari kwaajili ya kujipatia bidhaa zinazotokana na wanyama, hasa ng'ombe ikimaanisha wakihitaji huduma ya kujipatia maziwa.

Majokofu matatu, mawili yakiwa yamefunikwa na kuuza bidhaa ya maziwa, huku moja likiwa na muonekano wa tofauti na kuonyesha bidhaa ambazo zipo ndani yake.

Jokofu linalotunza bidhaa za ng'ombe yaani maziwa kwa kuuza kielektroniki, kama vile tunavyotoa pesa katika benki ndivyo tunavyoweza kupata bidhaa.

Wateja watatu wakiwa katika duka kusubiri huduma inayotolewa na muuzaji wa bidhaa zinazotokana na ng'ombe, yaani maziwa yale yasio chachuliwa na yale maziwa ya mgando.

Mama akiwa katika duka la kiletroniki, kwa ajili ya kujipatia maziwa ambayo tayari yako kwa kutumika kwa kubonyeza vitufe na kuhakikisha maziwa yanaingia katika garoni alilo kuja nalo.

Majokofu mawili ya kielektroniki yakionyesha kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa ambayo ni freshi, nakutumia njia mpya ya kielektroniki kuuza kwa kubonyeza na kuweka pesa.

Vijana wawili wakitembelea duka kubwa lililo katika mazingira yao, kuwa lengo la kujipatia bidhaa zinazotokana na ng'ombe yaani maziwa yaliyo bila kuchochuliwa na yale ya mgando

Mama akiwa na watoto wawili mmoja akishikilia baskeli na huku mwingine akimbeba kwa kanga mgongoni, kuwa katika duka ambalo wakiwa wakinunua maziwa ambayo yametokana na ng'ombe.

Duka la uuzaji wa bidhaa zinazotokana na ng'ombe, yaani maziwa, ambayo tayari yako kwenye hali ya unywaji, likipigwa picha na mwenye duka aliyeitwa Losiani, akifurahi na kuvaa nguo nadhifu.

Mashine ya kisasa ambayo hutumika kuuza maziwa, yanayotokana na wanyama wa yaani ng'ombe, katika kifaa hicho bila kuwepo muuzaji kwa kuweka pesa na kubonyeza kiasi unachohitaji.

Vijana wengi hufanya ubunifu kwani huja na biashara zilizo bora na kurahisisha maisha, kwani kuna kijana aitwaye john aliyebuni mashine pekee ya uuzaji wa maziwa kielektroniki.

Muuzaji wa duka lenye bidhaa za maziwa, hasa yale ya mtindi na kuyafungasha vyema kwenye vifungashio mbalimbali na rangi za kuvutia kama namna ya kuweka bidhaa na kuonekana vizuri.

Wateja watano waliokusanyika katika duka wakihitaji bidhaa za maziwa, ambazo ndani yake kuna maziwa ambayo ni freshi, na yale mengine ambayo ni maziwa ya mgando. Ambapo duka hili hutoa bidhaa hizi kwa gharama nafuu.

Wiki hii nimepata nafasi kuwa katika uzinduzi wa duka kubwa la uuzaji wa bidhaa zinazotokana na wanyama wanaoitwa ng'ombe yaani maziwa freshi na yale ya mtindi.

Teknolojia inazidi kukua pia uuzaji wa maziwa unazidi kuwa moto sana, Kwani tunauwezo wa kununua kupitia mashine za kielotroniki.

Michoro ya jagi la maziwa na loni na glasi inaonekana katika namna nzuri ya kuonesha wateja jinsi ya kufahamu bidhaa zilizopo ndani ya maduka na pia namba za simu zinazosaidia mawasiliano kwa duka endapo wauzaji wakiwa hawapo na maduka yamefunguliwa

Ununuaji na usindikaji wa bidhaa za maziwa umebadilika, sio tu tena kutegemea kwenda kwenye maduka na kununua bali uwepo wa bidhaa kutokana na uuzaji wa kielektroniki.

Katika kijiji changu, tumebadilisha namna na mfumo wa kuuza maziwa, si tena kwenda dukani na kujipatia bali unaweza kuweka pesa yako kwenye kifaa cha kielektroniki na kujipatia bidhaa yako.

Teknolojia inakuwa kwa haraka, zamani tulikuwa tukinunua maziwa kwenye maduka lakini siku hizi tunauwezo wa kununua bidhaa hii kutoka kwenye mashine.

Duka lenye bidhaa mbalimbali kama vile mayai, mikate na maziwa kuonesha namna ambavyo wauzaji wanafahamisha wateja wao na bidhaa zinazopatikana.

Nashangazwa sana na teknolojia. Kwani katika pita pita zangu, niliweza kukutana na mashine inayoweza kuuza na kununua maziwa kama namna ya kuonesha ukuaji wa vitu mbali mbali kwenye jamii.

Samani za ndani zenye majina meza, makochi, makabati yakiwa na muonekano wa rangi nadhifu kama vile kijivu, kijani, bluu na makapeti yenye rangi nzuri.

Samani za ndani, yaani makochi yanayotengenezwa kwenye seti ya makochi matatu kwa mawili, kwa moja, pamoja na meza zinazokaa mbele ya viti hivyo zenye rangi nyeupe na mbao.

Meza ilioyotengenezwa na mninga iliyozungushiwa viti sita kwa ajili ya kulia chakula cha jioni hasa kwa zile familia zenye watu wengi yaani baba, mama, watoto na dada wale waliopo nyumbani.

Samani za ndani zikiwa zimewekwa kwenye eneo moja yaani zikiwa na rangi za bluu, nyeupe, kijivu pamoja na meza zilizotengenezwa na mbao za mninga.

Duka lenye thamani za ndani zilizopangwa mfano wa duka kamili, kwa kuweka makapeti, meza katikati na kwa kuzungusha makochi yenye rangi moja na kuweka mito.

Samani za ndani kama vile viti na meza, vilivyopangwa katika mpangilio ulio bora, vinaonekana kutumika vizuri ndani ya nyuma kwani haviozi wala kuharibika na ulaji wa wadudu mbalimbali ndani ya nyumba.

Vijana wengi wanapopenda kuanza maisha yao, huvutiwa sana na uwepo wa samani za ndani, kama makochi yenye rangi za kuvutia, kama rangi ya bluu, kahawia pamoja na vitanda vyenye mvutio.

Mbao ya mninga hujulikana sana, katika kutenga bidhaa na thamani za ndani kama viti na meza, kwajili ya matumizi ya nyumbani.

Mtengeneza samani akiendelea na kazi zake za kila siku za kuranda mba, katikati ya mazingira ya watu kama namna nzuri ya kujipatia wateja, na pia kuonyesha ustadi na ufunzi kwa ajili ya watu wengine wanaopenda kujifunza.

Wauzaji wa samani za ndani haswa makochi huwa wabunifu kwani huweka mfumo wa nyumba kuvutia wateja hutengeza bidhaa hizi ndani na pia huagiza kutoka nje.

Binafsi napendelea kufanya ubunifu wa bidhaa za mbao, sana sana samani za ndani; mfano meza ambazo zimebuniwa kwa maua stadi, ambazo hutengenezwa kwa ajili ya utumivu wa nyumba.

Ukuaji wa sekta binafsi pamoja na serikali zinavutia watengenezaji wa samani za ndani, kuonesha ubunifu kwa kuunda viti vilivyo bora ambavyo vina rangi za kuvutia na vinavyotumika katika ofisi.

Wauzaji wa samani za ndani wakiendelea kuuza bidhaa kama viti, meza, makabati yale yanayo tengenezwa na mbao za mninga kwani huana mvuto na muonekano imara.

Kujihusisha na utengenezaji na uuzaji wa samani za ndani, ni bidhaa zilizo kuu na biashara ya ulio bora katika zama hizi kwani watu hufanya kwa umakini na ustadi bora.

Watengenezaji wa samani za ndani wanaenda sana na jinsi ambavyo wateja wao, wanahitaji kwani wanawake wameonekana wakihitaji baidhaa ambazo zinamvuto.

Katika pita zangu katika jiji la Dar es salaam nilikutana na nyumba yenye samani nyingi ndani yake nilishangazwa bila kujua lile lilikuwa ni duka. Huu ni ubunifu wa watengenezaji na kuonesha biashara hii kuwa jambo bora.

Ukuaji wa sekta ya utalii pamoja na nyumba za wageni umekua kwani, watu husoma kama fani kwa upishi pamoja na ugawaji wa vyakula kwani hasa wadada na wakaka huwa wapishi na wagawaji wa vyakula hivyo mahotelini.

Duka kubwa la nafaka linalotumika kuhudumia wateja mbalimbali wanaofika kwa kuwawekea lebo juu ya magunia kama namna ya kutambua nafaka na kwa zile wasizojua majina yake, mfano: mchele, mahindi, uwele, mtama na maharage.

Kusikia neno genge katika majiji kama Dar es salaam, kunanipa mshangao na kutaka kujua magenge ni nini. Bali kwenda na kukuta ni mchanganyiko wa maduka madogo yanayouza mbogamboga na vitu vya nyumbani, kulinipa yoto wangu amani.

Watu wa jinsia mbili tofauti, mwanamume na mwanamke; wakiwa katika genge moja sokoni, wakiendelea kuchagua maharage kwa ajili ya wanunuaji sokoni.

Mama aliyekuwa akiuza genge, akitoa nyanya zilizoharibika kutoka kwenye zile zilizokuwa kwenye meza, kuonyesha wateja kuwa na bidhaa nzuri kati ya zile zote zilizokuwa pembeni, yaani hoho, vitunguu, pilipili pamoja na matunda ya ndizi.

Kama njia nzuri ya kujipatia vitu vya nyumbani mapapai, makabichi na vitu vya nyumbani vimewekwa kwenye mkokoteni mmoja, pamoja na karanga na nafaka zingine mbalimbali, kama ukwaju na ubuyu zimewekwa kwenye mkokoteni mmoja na kuuzwa kutoka sehemu moja mpaka nyingine.

Eneo rahisi la kujipatia matunda kama ndizi, machungwa, matunda damu na pia maembe; ni kwa kuzingatia kwenda katika soko.

Soko linalouza vitu mbalimbali vya nyumbani kama vile: nyanya, karanga, mchele, matango, pamoja na ndizi; vikiambatanishwa na uuzaji wa nazi. Likionekana kuwa na bendera ya nchi ya "NIGERIA" na watu wakiendelea kununua.

Watalii wanapotembelea nchi za Afrika hupendelea sana utamamaduni uliopo kwa kutembelea maduka mbalimbali yenye vitu vizuri vya utamaduni.

Eneo linalokutanisha watu wengi kwa wakati mmoja ndani ya mida tofauti hujulikana kama masoko. Kwani watu hujipatia bidhaa mbalimbali za nyumbani mfano: matunda, mbogamboga; pamoja na bidhaa zinazotumika nyumbani kwa mfano: matikiti, maembe, machungwa; yote yanayouzwa na watu kama wauzaji.

Watalii wengi katika nchi hutembelea miji mingi kama arusha yenye vivutio mbalimbali, na maduka yenye vifaa vya utalii na hupendelea kununua bidhaa kutoka huku, mifano ya picha, saa na mikufu.

Nikitoka kazini napendelea kupita sokoni kununua mchele pamoja na moga za majani, kwa ajili ya kupika ili nipate virutubisho vilivyo bora.

Watu wengi hushangazwa kwenda kwenye masoko na kukutana na nyanya zilizo safi na si zile zilizoharibika. Kwani zao hili linaonekana likiharibika sana kutoka mashambani kwenda kwenye masoko kwa ajili ya uuzaji.

Zama zimebadilika si kama zamani, unauweza kutoa pesa popote ulipo cha kuzingatia ni kuwa na kifaa cha mkono ambacho unaweza kuwasiliana na mtu yeyote.

Maswala ya miamala na uhamishaji wa pesa umebadilika sana zama hizi, kwani teknolojia imerahisisha kuleta namna bora ya usahihishaji na uhamishaji wa pesa kutoka sehemu moja mpaka nyingine kwa usalama kwa kutumia aplikesheni.

Mashine inayotumoka kam namna ya kuhamisha salio kutoka kwenye kadi au benki kwenda kwenye duka husika linaonekana likirahisisha uuzaji wa bidhaa inapotolewa kwa wateja ambao hawana fedha mkononi.

Nashangazwa na namna ambayo tekinologia imepindua ubadilishaji na uhamishaji wa fedha kutoka kwa watu, Ndivyo ambavyo tunaona vifaa pamoja na mashine zinazowekwa katika benki kuonesha urahisishaji wa vitukio hivi.

Ukuaji wa kasi wa nyumba zinazoitwa ghorofa huonyesha njia nzuri ya kuongeza makazi ya watu, na madalali kujipatia maeneo mazuri kwa watu kuishi katika maeneo ya mijini.

Dalali wa kiume, akimuonyesha mwanamke nyumba nzuri ya kukaa ya kupangisha, kama biashara inayokua kwa kasi, kwani miji inayoendelea hubeba watu wengi ambao ni wahamiaji.

Ukuwaji wa biashara ya kukodisha majengo pamoja na nyumba zenye kuvutia inakua kwa kasi kwani wengi hujihusisha kwa kubuni majengo yenye unadhifu.

Biashara ya ukodishaji na uuzaji wa nyumba ni biashara yenye uhakika wa wateja na kujipatia kipato na faida ndani ya muda mfupi, lakini huhitaji nguvu nyingi na pesa nyingi mwanzo.

Punguzo la asilimia hamsini na tano linaonekana likiwekwa katika mashati ya vijana wa kiume kama namna ya kuvutia wateja hasa wale wanawake wanaowanunulia wenza wao na wale wana familia bidhaa hizi.

Duka kubwa lililokuwa likiuza bidhaa za mashati; yenye rangi tofautitofauti ya jinsia ya kiume, pamoja na suti zilizopangwa nyuma yake; zenye rangi za kiofisi yaani bluu na nyeusi.

Napendelea sana kuona maduka makubwa katika miji, ikiwa na biashara na harakati mbalimbali zinazowafanya vijana kujiingizia kipato, mfano ununuaji wa tiketi kuingia kutazama sinema katika majumba yaliyo bora.

Maduka makubwa si tu kununua vyakula bali kuna maduka yaliyo pekee yake, ambayo huuza nguo kwa ajili ya watu mbalimbali kwani mengine huuza nguo pekee za wakaka, kwani huwa na makoti suruali na mashati yenye kuvutia.

Napendelea sana kutembelea maduka makubwa, yanayopatikana katika miji inayoendelea kwani huuza vifaa ambavyo ni vya vya kiwango cha juu pamoja na kuwa tofauti na vile vya huku mtaani.

Duka kubwa lenye rafu zilizopangiliwa vitu mbalimbali kwa ajili ya watoto wadogo. yaani nguo zenye suruali na shati pamoja na vifaa vingine kama pampasi kwa ajili ya watoto kuvaa.

Katika duka kubwa namna nzuri ya kuweka nafaka ni kupangilia mifuko, ama magunia na kuweka ndani kifaa ambacho nafaka huwa mbali na unyevu njia nzuri ya kuweza kuziuza kwa wateja.

Rafu ndefu iliyo ndani ya duka kubwa iliyosheheni biskuti za namna tofauti, zenye rangi pamoja na picha za kuvutia wateja pamoja na bei kama wanunuzi watapendezwa nazo.

Sio tu kutegemea duka moja mpaka lingine kupata bidhaa ya aina fulani, bali maduka makubwa yaliyopo katika miji inayoendelea huwa na bidhaa nyingi kwa wakati mmoja, kwani unaweza kununua majiko, "TV" ama televisheni ndani ya duka moja, inashangaza.

Maduka makubwa yanaonekana katika miji iliyoendelea, huwa na marafu mbalimbali yaliyopangwa na vitu tofauti tofauti ikiwemo sabuni mbalimbali za kuogea za miche pamoja na zile za unga.

Maeneo ya mjini yanaonekana maduka makubwa yanayouza vitafunio pamoja na vinywaji, ambavyo watu mbalimbali (wamama pamoja na watoto) huenda katika maduka hayo na kuhudumiwa bila matatizo.

Nimekuwa nikitamani sana kununua bidhaa aina ya tambi mpaka ambavyo nimeingia katika duka kubwa na kukutana na vitu vilivyonistaajabisha sana mm peke yangu pamoja na wale nilioambatana nao kwani tuliweza kupata tambi aina ya idomi ambazo ni nzuri na zinaweza kupikwa ndani ya mda mfupi.

Maduka makubwa yanayopatikana katika miji iliyoendelea huwa na maneno mazuri, makubwa yenye kuvutia kama namna ya kufahamisha wateja juu ya bidhaa wanazoziuza, pamoja na kuwa na picha na namba za simu za kuwasiliana wakiwa mbali.

Kutembea kwangu kwa maduka makubwa yenye vifaa na vinywaji, yalinishangaza kukutana na vitu vilivyonishangaza, kama makatuni yenye uwezo wa kutembea.